Msichana mdogo, labda mwanafunzi, akiwa amejikita katika kazi zake za shule. Anaonekana akiandika au akichora, huku akiwa na vitabu na labda kompyuta kibao mbele yake. Muktadha unaashiria kujifunza nyumbani au kwa mbali.

Msichana akitumia kompyuta ndogo kwa mkutano wa video akionyesha jinsi elimu ya kidijitali na majukwaa ya kujifunza mtandaoni yanavyotumika kwa sasa. Hii inaashiria mwelekeo wa sasa wa kujifunza kwa mbali au kufanya kazi mtandaoni.

Mkono ukiguza ikoni ya kofia ya kuhitimu yenye balbu ndani yake, ikizingukwa na ikoni zingine za kidijitali kama vile kompyuta mpakato na vitabu. Hii inaashiria mada ya elimu ya kidijitali na majukwaa ya kujifunzia mtandaoni ikionyesha jinsi teknolojia inavyoboresha upatikanaji wa maarifa na ujuzi katika maeneo mbalimbali.

Mwanamke akitumia kompyuta ndogo kwa umakini, huku mwanaume akiwa ameketi nyuma yake akiongea kwenye simu. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa mbali, ikionyesha jinsi majukwaa ya kidijitali na elimu mtandaoni yanavyotumika kwa shughuli za kila siku.

Mwanafunzi akijifunza kupitia jukwaa la kidijitali anaangalia kompyuta ambapo mwalimu anaonekana akitoa mafunzo. Hii inaashiria mazingira ya masomo ya mtandaoni ambapo wanafunzi wanaweza kupata elimu wakiwa mbali.

Muhudumu wa kiume akimuhudumia mwanamke ameketi mbele ya komputa mpakato labda kwenye cafe mwanamke huyu anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta yake akiashiria matumizi ya teknolojia akifunza au akifanya kazi kwa mbali. mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wa matofali na vifaa vya kisasa na mazingira yanayostahili kujifunzia na kufanya kazi kidijitali.

Watu watatu waliyo furahi wakiwa wamekaa mezani. Labda wakishirikiana kwenye mradi au kujifunza. Mwanamume mmoja ameketi upande wa kushoto akishika karatasi huku wanawake wawili wakitabasamu na kutazama. Kuna kompyuta dogo na daftari mezani kuashiria mazingira ya kazi au kujifunza kidijitali.

Mwanaume aliyevaa suti akitumia kompyuta ya kisasa na kuandika kwenye daftari. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu na kazi, jambo muhimu na kuwezesha kujifunza na kufanya kazi kwa mbali.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa akifanya kazi ya shule nyumbani, akiandika kwenye kitabu chake, huku akitumia kompyuta kibao. Kwenye kompyuta kibao, kuna mwalimu anayemfundisha kutumia mtandao. Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kidigitali, ambayo yamekuwa muhimu sana kwa elimu.

Vielelezo kumi vinavyoelezea dhana ya kujifunza kuendelea. Inajumuisha mada kama vile e-learning , kujifunza binafsi, kujifunza kidogo, kuongeza ujuzi, kujifunzi maisha yote, kujifunza mseto, usimamizi wa maarifa na kujifunza kwa misingi ya uwezo. Inaangazia njia mbalimbali za kujifunza katika enzi ya kidijitali.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye meza nyeupe, akifanya kazi na kompyuta ya mkononi. Kuna kitabu na kikombe karibu naye. Nyuma yake kuna sehemu ya jikoni ndogo na ngazi inayoonekana kupanda juu, ikionyesha mazingira ya nyumbani au ya makazi.

Elimu ya mtandaoni, ambapo wanafunzi wanajifunza kupitia kompyuta. Majukua ya kidijitali yanazidi kuwa muhimu yalitoa fursa za masomo ,zinazonyambulika na kufikia wanafuzi wengi hasaa katika nyakati hizi ya mabadiliko ya kiteknolojia.

Mkono wa mtu ukitazama kwenye skrini ya kidijitali ambapo neno E_ Learning limeandikwa kwa herufi kubwa. Kuna ikoni mbalimbali za elimu ya kidijitali zinazoonekana kama vile balbu ya mwanga, kioo cha kukuza na watu. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu na mifumo ya kujifunza mtandaoni.

Mkono ukielekeza kwenye E-learning na ikoni za kidijitali. Hii inaashiria mwelekeo wa kisasa wa elimu unaotegemea teknolojia na majukwaa ya kidijitali. Kwa jumla, hii inawakilisha dhana ya elimu ya mtandaoni na fursa zake.

Mtu akitumia kompyuta mkononi kutazama somo la mtandaoni au mkutano wa video ambapo mwalimu anaonekana akitoa mada. Hii inaonyesha matumizi ya jukwaa ya elimu ya kidijitali ambayo ni muhimu sana kwa kujifunza kwa mbali.

Mwanaume akiweka tai akiwa ameketi kwenye dawati lake la kazi. Anaonekana kuwa tayari kwa mkutano wa mtandaoni au shughuli nyingine inayohitaji mwonekano rasmi huku kompyuta na vifaa vingine vya ofisi vikiwa mezani.

Mtu ameketi kwenye dawati akiangalia kompyuta mpakato yenye simu ya video ikionyesha mkutano wa mtandaoni na masomo ya mbali. Dawati pia lina vitu vingine kama taa ndogo, daftari, kalamu na vikombe. Picha imeangaliwa kutoka juu ikitoa mtazamo wa jumla wa eneo la kazi. Inaonekana kama mtu anafanya kazi au anajifunza kutoka nyumbani.

Kijana akitumia kompyuta mpakato huku akitabasamu akiwa katika mazingira ya kujifunza yenye nebo na kofia ya kuhitimu inayoonekana katikati ya picha. Mazingira yanaonekana kama darasa la kisasa au maktaba yakionyesha mazingira ya kujifunza ya kidijitali au ya mtandaoni.

Huu ni mfano wa kurasa wa mwanzo wa jukwaa la kijifunza mtandaoni. Inaonyesha kompyuta mpakato kubwa iliyo wazi, kofia ya mahafali na watu wawili wadogo waliochorwa wakiwa wanajifunza. Mandhari ni ya zambarau na kuna maandishi ya kueleza huduma zinazotolewa na jukwaa hilo. Kuna pia vitufe vya kujiunga na kuanza.

Mtu akitumia kompyuta ndogo huku ikoni za elimu ya mtandao zikielea kwa skrini. Hii inawakilisha dhana ya elimu ya kidijitali ambapo watu wanaweza kujifunza na kupata habari kupitia intaneti.

Muundo wa ukurasa wa mtandao wa jukwa ina michoro zinazoonyesha kompyuta ndogo, mwanafunzi, vitabu na globu ziki wakilisha elimu ya kidijitali na masomo ya mtandaoni ambayo ni muhimu sana katika mazingira ya sasa ya elimu hata hapa Nairobi

Mwanaume kijana mwenye tabasamu na miwani anatumia kompyuta ndogo akiwa ameketi mezani. Amevalia shati la rangi nyeusi na fulana nyeupe. Eneo analofanyia kazi linaonekana kuwa la kisasa likiwa na ukuta wa matofali na mimea ya ndani. Anaonekana yupo makini na kufurahia kile anachokifanya, labda akifanya kazi au akijifunza mtandaoni.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha ngozi akitumia kompyuta ndogo. Amevalia sweta laini na anaonekana ametulia akifanya au akijifunza kutoka nyumbani. Mandhari ya nyuma inaoonyesha mazingira ya ndani ya nyumba.

Watoto wawili ikiwemo msichana mdogo wakitumia kompyuta darasani. Msichana huyo anaonekana akibofya kibodi kwa umakini hiku mtoto mwingine akifanya vivyo hivyo nyuma yake. Mwalimu ansonekana akisaidia au kuwasimamia hii inaonyesha mazingira ya kujifunza ya kidigitali.

Mwanamke anayeweza kuwa mfanyakazi wa afya au mtaalamu mwingine. Amevaa sare ya bluu na stethoscope shingoni akiwa amekaa kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo na simu ya mkononi. Anaonekana akifanya kazi au kusoma na ana daftari na kalamu mkononi. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya chumba chenye samani za ofisi.

Hili ni darasa la kompyuta lenye kompyuta nyingi zilizopangwa vizuri. Inaonyesha mazingira ya kisasa ya kujifunzia yakiwa na madawati na viti vilivyopangwa kwa safu. Hii inaashiria juhudi za kuboresha elimu ya kidijitali.

Kundi la watu, pengine timu ya michezo au klabu ya shule wakipiga picha wakiwa na furaha mbele ya basi kubwa. Wengi wao wanashika vikombe ikionyesha ushindi au mafanikio ya hivi karibuni. Hii inasisitiza ari ya jamii na mafanikio katika jijini.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara wenye viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu vikielekea kwenye jukwaa la mahadhara. Ukumbi unaonekana kuwa safi na tayari kwa matumizi. Hii inaashiria miundo mbinu ya kisasa ya elimu, labda chuo kikuu au chuo cha ufundi.

Wanafunzi wanacheza mpira wa kikapu kwenye uwanja wa nje, uliopakana na majengo ya shule na miti mikubwa. Ni mazingira yenye shughuli nyingi, yanayoonyesha nafasi ya michezo shuleni.

Chumba kitupu chenye sakafu ya mbao na dirisha kubwa. Likiwa na sehemu ya kukaa au kuwekea vitu chini. Hiki kinaonekana kuwa nafasi safi na wazi, labda chumba cha kulala au sebule, ikiashiria makazi mapya au yaliyotengenezwa upya.

Barabara ya ukumbi au corridor ndani ya jengo, labda shule au chuo yenye milango na dirisha upande wa kushoto. Kuna mimea iliyopandwa kwenye sufuria pembeni ikipamba mazingira. Njia inaonekana ni nyepesi ikionyesha mazingira yanayoweza kutumika kwa elimu au baraza. Kwa nyuma kuna mwanga mwingine unaotoka kwenye eneo la jengo lingine.

Watu wanaoonekana wamekusanyika katika eneo wazi labda uwanja au bustani. Baadhi yao wamesimama huku wengine wakionekana kushiriki katika shughuli fulani inayoitaji nguvu. Hii inaweza kuwa ni mazoezi ya timu au sherehe ya umma.

Chumba cha bweni kinachoonyesha vitanda vya ghorofa vilivyotandikwa. Vyuo vingi ni shule za bweni huwapa wanafunzi makazi kama haya. Yakisisitiza umuhimu wa miundo mbinu bora ya elimu ili kusaidia mazingira ya kujifunzia na kukaa.

Hili ni jumba la mkutano au ukumbi wa shule likiwa limejaa wanafunzi waliyoketi kwenye viti vyekundu. Inaonekana ni tukio la elimu au mkutano na jumba hilo lina taa za kisasa.

Ukumbi mkubwa wa michezo wenye viti vingi vya rangi tofauti, ambapo watu wanacheza michezo mbali mbali kama vile: mpira wa kikapu. Ni eneo muhimu kwa ajili ya michezo na burudani linalopatikana katika maeneo ya mjini ambapo michezo inadhaminiwa.

Maabara iliyo na vifaa mbalimbali vya kisayansi ,maabara kama hizi ni muhimu sana kwa taasisi ya elimu na utafiti zikiboresha miundo mbinu ya elimu na kuwezesha ugunduzi mpya katika nyanja za sayansi na teknolojia.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au mihadhara uliojaa watu. Watu wengi wamekaa kwenye viti vyekundu wakiskiliza au kushiriki katika tukio linaloendelea ambapo viti vimepangwa kwa ngazi vikiangalia jukwaa au eneo la mbele.

Hiki ni chumba cha kisasa cha mwanafunzi ikiwa na kitanda kimoja kilichopangwa vizuri. Dawati la kusomea na viti, pamoja na eneo ndogo la jikoni lenye sinki na kabati mandhari ni safi na yamepangwa vizuri yakiwa na rangi nyeupe na kijivu ya kifaa kwa mazingira ya kujisomea na kuishi kwa mwanafunzi. Ni mfano ya malazi ya kisasa kwa mwanafunzi.

Mwanamke akipanga vitabu kwenye rafu katika maktaba. Hii inaashiria umuhimu wa maktaba na upatikanaji wa vitabu kwa ajili ya elimu na utafiti zikiwasaidia wanafunzi na jamii kupata maarifa.

Wadi ya kulala yenye vitanda vingi, kila kimoja kikiwa na chandarua cha kijani kibichi. Hali hii inaashiria makazi au mabweni yanayotumika katika taasisi za elimu, yakihakikisha wanafunzi wanapata mahali salama na pa kustarehe.

Mifano wa chumba cha kulala chenye kitanda kimoja, kabati la kutandikia nguo na viti kilicho na sakafu ya mbao na ukuta mweupe na pia kuna chupa ya maji na dawa ya kuua wadudu juu ya kabati.

Mwalimu anawahutubia wanafunzi wakiwa wame kaa chini kwenye sakafu ya jumba kubwa la ndani la shule. Maabara linaonekana kuwa ukumi wa michezo au eneo la mkusanyiko. Wanafunzi wamevaa sare za shule na wana mwangalia mwalimu huyo kwa makini. Ukumbi huu pia una vifaa vya michezo vilvyo hifadhiwa pembeni.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu wengi kwenye walio keti kwenye viti wakimsikiliza mzungumzaji jukwani. Hii inaashiria tukio muhimu la kielimu au kijamii kama vile kongamano au semina. Jambo la kawaida katika taasisi za elimu huko jijini.

Darasa la chuo kikuu lenye wanafunzi wazima wakisikiliza mwalimu mbele. Darasa lina vifaa vya kisasa kama projector na mazingira yanaonekana safi na yanayofaa kujifunzia. Huku miti ikionekana nje ya madirisha .

Chumba rahisi na safi cha malazi pengine cha wanafunzi au wafanyakazi chenye vitanda viwili. Kuna meza ndogo na viti katikati kwa ajili ya kusomea au kula. Mpangilio huu ni wa kawaida katika taasisi nyingi za elimu.

Maabara au sehemu ya kazi labda katika taasisi ya elimu au chui. Kuna meza ndefu yenye kabati nyingi chini na viti virefu vitatu. Bidhaa mbalimbali kama chupa za gesi na zimamoto vinaonekana kuashiria matumizi ya kisayansi. Madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia.

Rundo la vitabu vilinyopangwa juu ya kila kimoja. Baadhi ya majina ya vitabu yanayoweza kusomeka ni 14 Days na Night Room . Pia majina ya waandishi. Vitabu vimepangwa kwa rangi mbalimbali na vinaonekana kuwa katika duka la vitabu au maktaba.

Hiki ni kiti cha ukumbi, chenye sehemu ya kuandikia . Viti kama hivi ni muhimu Katika vyuo vikuu, shule, na vituo vya mikutano vikiboresha miundombinu ya elimu na kuwezesha mazingira bora ya kujifunzia na mikutano.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, vikiwa na magodoro meupe na mito. Inaonekana kama chumba cha mabweni ya hosteli, kikiwa na ukuta mweupe na dari ya mbao na dirisha ndogo linaloruhusu mwanga kuingia. Mahali panapofaa kwa malazi ya wanafunzi au wasafiri.

Kundi la wanaume, wakiwa wamevaa mavazi ya michezo wakishikilia mpira juu ya vichwa vyao, pengine wakifanya mazoezi au mchezo wa team . Wako nje kwenye uwanja wenye nyasi na jengo linaonekana kwa nyuma labda ni shule au kituo cha mafunzo.

Sebule kubwa yenye fanicha za mbao za rangi ya kahawia iliyokaa. Kuna viti na sofa zilizopangwa vizuri kwenye sakafu ambayo inang'aa. Kuta zinaonekana kuwa zimejengwa kwa mawe na kuna madirisha kubwa yanayoingiza mwanga. Kwa upande wa kulia kuna pahali pa kuwashia moto mweupe.

Basi la shule lenye rangi ya njano na mistari nyeusi likiwa limepaki kwenye uwanja wa nyasi. Linaandikwa school bus mbele na aina nambari ya usajili ya Kenya. Inaonekana tayari kwa kuwasafirisha wanafunzi labda ajili ya Mihang'o secondary school nchini Kenya.

Darasa la kisasa lenye madawati na viti vyekundu vilivyopangwa vizuri. Kuna runinga kubwa iliyowekwa ukutani kwa ajili ya masomo ya kidijitali na madirisha yenye nondo yanalinda darasa hili. Hii inaashiria mazingira bora ya kujifunzia katika taasisi ya elimu.

maktaba ya simu au kitabu cha simu, ikiwa imejaa vitabu vilivyopangwa kwenye ndefu. watu kadhaa wanaonekana wakichagua vitabu au kusoma, wakiwa wamesimama kwenye njia nyembamba katikati. Hii inatoa fursa ya kusoma kwa jamii popote pale, hata katika eneo ya mbali ya nchi ya kenya.

Maabara kubwa ya kemia ikiwa na meza ndefu za kazi zenye sehemu za kuzama maji na bomba. Rafu za kuhifadhia kemikali au vifaa vinaonekana nyuma. Maabara inaonekana safi na imeandaliwa vizuri kwa ajili ya majiribio ya kisayansi. Huenda ni maabara ya kishule au chuo kikuu hapa Kenya.

Chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vinavyojulikana kama bunk beds na dirisha kubwa linaloonyesha mandhari ya nje, labda barabara au majengo mengine. Chumba hiki kinawezekana kuwa sehemu ya hosteli bweni la shule, au malazi mengi yanayotoa nafasi ya kulala kwa watu wengi.

Darasa la shule, lenye madawati na viti vya mbao viliyopangwa vizuri. Ukuta wa darasa unaonekana haujapigwa plasta, na kuna mabango machache ukutani. Hii inaashiria miundombinu ya elimu za shule ya umma.

Kijana mweusi ameketi kwenye kiti cheupe katikati ya maktaba kubwa. Anaonekana akisoma kitabu kwa makini. Nyuma yake na pande zake kuna rafu ndefu, zilizojaa vitabu mbalimbali, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho. Sakafu inaonekana kua ya mbao.

Kundi la vijana, wanafunzi wa shule ya upili wakiwa wamekati chini, kwenye nyasi katika eneo la wazi kwenye miti mingi, wanawaangalia walimu wao, hao viongozi wakiwezekana katika safari ya masomo au shuguli za nje ya darasa. Hii inaashiria elimu ya shule za upili.

Mwalimu akimfundisha mtoto mwenye mahitaji maalum akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Hali hii inaashiria kujitolea kwa dhika katika kutoa elimu maalum ikihakikisha watoto wote wanapata fursa sawa ya kujifunza.

Msichana anayeonekana kuwa mwanafunzi, amevaa barakoa ya buluu na anatumia lugha ya ishara kuwasiliana na mwalimu wake ambaye pia anaonekana kujibu kwa lugha ya ishara. Wote wako kwenye darasa lenye madawati na viti safi. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza yanayojumuisha wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mwalimu akimfundisha, mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa darasani. Mwalimu anaonekana akitoa maelekezo kwa uvumilivu. Hii inaashiria msaada wa elimu maalum na jumuishi kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Mwanaume mlemavu akitumia kompyuta huku mwanamke akionekana kumsaidia au akizungumza naye. Mwanume huyu anaonekana mwenye furaha na tabasamu akichapa kwenye bodi. Hii inaonyesha umuhimu wa teknolojia na msaada kwa watu wenye mahitaji maalum katika elimu au mazingira.

Mtoto akitumia kifaa cha kumsaidia kutembea huku akisaidiwa na mtu mzima, labda mlezi au mtaalumu wa tiba. Inaangazia umuhimu wa elimu maalum na msaada kwa watoto wenye mahitaji maalum ili waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali.

Darasa lenye wanafunzi wadogo na mwalimu. Watoto wamekaa kwenye madawati ya mbao, wengine wakiwa wamevaa sare za shule. Mwalimu mwanamke amesimama mbele ya darasa, amevaa koti jeupe. Baashi ya wanafunzi wanaonekana kuzingatia masomo, huku wengine wakionekana kutazama kando.

Mvulana mdogo, akiwa darasani na watoto wengine. Mvulana huyo anatumia mguu wake kushika penseli, na kuandika kwenye karatasi. Jambo linaloonyesha uwezo wake wa kipekee, licha ya ulemavu. Amevaa shati la bluu lenye tundu kwenye mikono. Watoto wengine wamekaa kwenye madawati, wakifanya shughuli zao za masomo.

Wavulana wawili wakifurahia mziki, mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anacheza na ala ya mziki, mwingine akicheza gitaa. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kufurahia shughuli hiyo.

Msichana akiwa kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu karibu na rafu iliyojaa vitabu. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalum na upatikanaji wa rasilimali za kujifunzia kwa watu wenye ulemavu ikihakikisha kila mmoja anapata fursa sawa.

Mtoto mwenye mahitaji maalum akifurahia masomo ya kuogelea na mkufunzi wake. Inaonyesha umuhimu wa elimu maalum na jinsi shughuli za kimwili zinavyoweza kuwanufaisha watoto wenye mahitaji maalum, kuwapa funzo za kukua na kujifunza katika mazingira rafiki.

Kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalumu na fursa za kujifunza kwa watu wenye ulemavu ikionyesha jinsi serikali inavyo jitahidi kujumuisha kila mtu katika elimu.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevalia sare za shule, mmoja akitumia mashine ya kuchapa braille na wengine wakisoma darasani. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalum hapa jijini ikionyesha jinsi wanafunzi wenye mahitaji maalum wanavyopewa fursa ya kujifunza na kukua katika mazingira jumuishi.

Mwalimu akishirikiana na watoto wadogo labda wakiwa na mahitaji maalum wakicheza na Lego. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza yenye furaha na kuwezesha ambapo michezo inatumika kukuza ujuzi na maendeleo. Inaonekana ni programu inayohusiana na Imperial College London.

Huyu ni mtoto anayeonekana akiangaika na kelele au mazingira magumu darasani, labda kutokana na hisia kali au mahitaji maalum. Anashika masikio yake kuashiria usumbufu mkubwa. Hii inaonyesha umuhimu wa kuelewa na kuwasaidia watoto wenye mahitaji tofauti katika elimu.

Mwanamke akishikiliana na mtoto mwenye mahitaji maalumu, akimfundisha kupitia michezo ya kujenga. Hii inaangazia umuhimu wa elimu maalumu, ikionyesha jinsi walimu wanavyotoa msaada wa kibinafsi, kwa wanafunzi wenye changamoto za kimaendeleo.

Hili ni darasa ambapo tunaona mwalimu akifundisha wanafunzi. Inaweza kuwa darasa la kisayansi liki zingitiwa mazingira. Elimu ni muhimu sana na hii inaonyesha juhudi ya kutoa elimu bora ikiwemo elimu maalum kwa wale wanaohitaji.

Msichana mdogo labda ana matatizo ya kuona akisoma kitabu kilichoandikwa kwa herufi za braille . Mikono yake midogo imeingia kwenye kurasa ikihisi maandishi yaliyoinuka. Hii inasisitiza umuhimu wa elimu maalum na funzo za kujifunza kwa watoto wenye mahitaji maalum ikionyesha juhudi za kuhakikisha elimu inapatikana kwa wote.

Mtoto mwenye furaha akitumia kifaa cha maalum cha kutembea akiashiria umuhimu wa elimu maalum na huduma zinazomsaidia mtoto huyu kukua. Hii inaonyesha jinsi serekali inavyojitahidi kutoa mazingira jumuishi na msaada kwa watoto wenye mahitaji maalum na kuwapa fursa ya kucheza na kujifunza.

Mwanaume akichora kwenye ubao mweupe huku mwingine akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu akimtazama kwa shauku. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalum na shughuli za jamii kwa watu wenye mahitaji maalum zikiwasaidia kujifunza na kujumuika.

Hawa ni watoto wanne, watatu wakiwa wamesimama na mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Watoto wamevalia sare za shule, wananonekana wenye furaha na wanatabasamu, hii inaashiria mazingira jumuishi ya elimu maalum, ambapo watoto wenye mahitaji maalum wanashiriki kikamilifu katika masomo.

Mtoto mwenye kiti cha magurudumu maalum akicheka kwa furaha akiwa mbele ya meza yenye vichezeo. Mtoto mwingine anaonekana nyuma. Hii inaashiria mazingira ya elimu maalum ambapo watoto wenye mahitaji maalum wanapata huduma na furaha.

Mwanamke mmoja anayeweza kuwa mwalimu au mtaalam akiwa amevaa koti jeupe la maabara, akizungumza na msichana mdogo anayeonekana kuwa na Down's syndrome .Wote wawili wamekaa kwenye meza, na msichana anaandika kwenye daftari, huku mwalimu akimsaidia na kumpa maelekezo.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa amesimama mbele ya ukuta mweupe na kutoa ishara ya mikono. Ishara hii inaweza kuwa ya lugha ya ishara au mawasiliano kwa watu wenye mahitaji maaulum, ikisisitiza umuhimu wa elimu maalum.

Msichana mdogo akiwa amevaa vipokea sauti vikubwa na ameketi kwenye dawati anaonekana akisikiza kwa makini au akipokaea maelekezo kutoka kwa mwalimu. Kuna pia vipaza sauti vidogo viwili mbele yao.

Mvulana mwenye mahitaji maaluum. Anatabasamu, akicheza na mchezo wa chemsha bongo wa shanga kwenye waya. Unaosaidia uratibu wa macho na mikono. Hususan, kwa watoto wenye mahitaji maalum ya elimu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha rafu zilizoja vifaa vya kuchezea.

Kijana mwenye ulemavu wa kupooza akicheka kwa furaha kwenye kiti chake cha magurudumu akicheza na mwalimu wake au mtaalam wa tiba kwa kutumia vichezeo vya kujenga. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu maalum na huduma za kusaidia watoto wenye mahitaji maalum.

Mtu mzima anayeonekana kuwa mwalimu au mlezi, akisoma kitabu kwa watoto wadogo. Watoto hawa wameketi sakafuni wakiwa wamezungukwa na vilago vya kuchezea. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule ya chekechea au kituo cha kulea watoto.

Sehemu ya juu ya mtoto akiwa ameketi mbele ya kitabu kikubwa kilicho wazi, mkono wake ikiwa juu ya kurasa. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa zikionyesha kuwa yuko kwenye makataba au chumba cha kusoma. Mtoto amevaa fulana nyepesi.

Mwanamke labda mtaalamu au mwalimu akimsaidia msichana mdogo mwenye ugonjwa wa Down Syndrome kucheza na mchezo wa chemsha bongo wa rangi. Wote wawili wako wamejikita penye mchezo unaoonekana kusaidia katika ukuaji wa mtoto labda kama sehemu ya tiba au elimu maalum.

Mwanafunzi mweusi akisoma kitabu cha braille akiwa ameinua macho yake juu, labda akifikiri au akisikiliza katika mazingira ya elimu ya jumuishi, na matumizi ya vifaa maalum vya kujifunzia kwa watu wenye huoni hafifu, labda katika chuo kikuu au maktaba nchini Kenya.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa na down syndrome , akimimina maziwa kwenye kikombe cha kahawa, huku mwanamke akisimama karibu naye, akisaidia au kumsikiliza. Wote wamevaa aproni wakionyesha kuwa, wanafanya kazi katika duka la kahawa. Hii inaonyesha ujumuishaji wa makazi.

Mwalimu akimfundisha msichana mdogo kwa kutumia kifaa cha kujifunzia kinacho fanana na abacus au mchezo wa hesabu. Msichana huyo anaonekana akizingatia masomo, hii inaashiria mazingira ya elimu maalum ambapo wanafunzi wanapata msaada wa kibinafsi katika kujifunza.

Mwanaume na msichana mdogo wakicheza na mafumbo ya mbao kwenye meza. Mwanaume huyo anatabasamu usoni mwake na anaonekana kumfurahia msichana. Ambaye pia anatabasamu. Inaonekana kama wanatumia muda mzuri pamoja.

Kundi la vijana wakiwemo wanafunzi, wakifanya kazi pamoja. Inaonekana kama wanafanya masomo ya pamoja na wanasaidiana kujifunza. Kutatambua baadhi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wamejumuishwa. Hii ikionyesha umuhimu wa elimu jumuishi.

Mvulana mchanga, mwenye umri wa shule labda akiwa amevaa sare akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu kwa furaha. Anaonekana akipiga picha kwa kuashiria mikono yake mbele. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine ikionyesha mazingira ya shule au kituo cha elimu kijumuisha watoto wenye mahitaji maalum ya elimu

Mtu mzima akimsaidia mtoto kucheza na kuweka vitu vya kucheza vya mbao vinavyofanana na mchezo wa Montessori wa kujenga. Mchezo huu husaidia kukuza ujuzi wa mota na utaguzi wa watoto na inawezekana kuwa sehemu ya elimu maalum au mchezo ya kujifunza.

Msichana akizungumza na mwanaume, kupitia lugha ya ishara. Msichana anatabasamu, huku akitumia mikono yake kuwasiliana. Na mwanamume anaonekana kumsikiliza kwa makini. Wanaonekana wako ndani ya nyumba.